Kundi la mashabiki wa bandari FC, limekusanyika uwanjani wakivaa mavazi ya blue wakiwa na bendera za klabu, wanaonyesha furaha na ushikamano wakishangilia na kuinua mikono yao juu, wakiwa wamesimamaia viti vya uwanja.

Afisa wa serikali ameketi katika ofisi lenye dirisha la vioo, anafanya kazi ya kompyuta, karatasi mbalimbali zikiwa mezani, mtu mwingine anapanga mafaili pembeni, nambari inaonyesha shughuli rasmi za ofisi za serikali.

Watu wamesimama ndani ya ofisi ya huduma Kenya wakiwa na maafisa waliovaa sare rasmi. Kuna kaunta za kuhudumia wananchi na skrini zinazoonyesha huduma zinazotolewa. Mandhari ni ya serikali ikilenga utoaji kwa huduma kwa raia.